Kuna watu saba kuna wanaume wanne na wanawake watatu miongoni mwa watu saba. kuna watatu waliovalia mewani wanaume wote wamevalia suti. kuna watatu katika wanaume wamevalia tai mmoja hana tai pia kuna mama aliepanua mdomo wake kuna mwingine.

Kuna watu kadhaa. Wengi wao wamevalia rangi ya samawati na kama kuwa wanasherehekea siku ya kuzaliwa chama cha kisiasa hicho. Wameinua gilasi mikononi. Pia kuna keki imeyoandikwa PNU. Kuna chupa maybe ya kuwa beer ama soda.

Kuna wachezaji wa timu mbili tofauti, wamevalia jezi za rangi tofauti, kuna waliovalia jezi ya rangi ya manjano, kuna waliovalia jezi yenye rangi nyekundu. Kuna mchezaji anayepiga mpira kutumia kichwa chake, kuna mchezaji aliyejifunga bandeji katika mkono wake wa kushoto.

Ni binadamu wa kike, anaweza kuwa msichana au mama, amevalia rinda refu sana. Rinda hili ni la nyekundu pia kuna maandishi yanaoyoandikwa I stand for peace pia kuna tarehe ambayo hilo picha ilipigwa na imeandikwa "mama naye jenga naye". Inaonekana kuwa inaweza kuwa ya kampeni au ya kushawishi watu wampigie kura.